Bunda la noti lililowekwa katika njia ya kukizana. Upande wa juu ikiwa ni jina Kenya nayo upande wa kati ukiwa ni mlingoti wa nyumba moja kubwa, kisha upande wa chini ikiwa ni herufi elfu moja na maneno 'shilingi elfu moja ya Kenya'.

Katika anga ya bluu iliyokolea, chini pakiwepo na lori kubwa, lenye kubeba magari lililo na vitengo viwili. Kitengo cha chini kikiwa bure na cha juu kikiwa kimebeba magari yaaina ndogo ya motokaa, ya kwanza likiwa ni gari jeupe kufuatiwa na jeusi kisha na jeupe jingine.

Katika sakafu yenye vigae inaonekana troli moja ya miguu mitatu iliyo na mwavuli mkubwa wa rangi ya samawati iliyoandikwa kwa maneno farmers choice . Kisha upande wa mbali tunaona vibanda vilivyo na manguo na magari yakipita kati ya troli na kibanda.

Katika uwanja magari yaonekana kuegeshwa katika nyasi iliyokatwa laini nalo gari la rangi nyeusi likufuatiwa nyuma yake na gari la rangi nyeupe , kisha mandari ya nyuma ikiwa ni anga iliyo nyeupe nayo miti mirefu.

Ndani ya soko kubwa la nguo, palipo na watu wanatembea kati ya vibanda. Nayo upande wa kushoto pakiwa na rundo la nguo katika kibanda kimoja chenye meza fupi. Manguo mengine yaning'inia kutoka kwenye paa kisha, mwanaume mmoja anaonekana amevalia nguo ya samawati, na mkono ameweka begani.

Mikunga miwili ya ndizi iliyowekwa katika ndoo mbili, kando yake pakiwa na gunia moja la samawati. Kisha vifurushi vya vitunguu vilivyofungwa katika makundi, nyumaye pakiwa na makundi mawili, moja likiwemo ni ya viazi vitamu.

Ndano ya kibanda sehemu inayoonekana kuwa ni tikitimaji katika rangi yake ya kijani na nyeupe hafifu, upande wa kushoto ikionekana maembe ya kijani kibichi na upande wa kushoto ukiwa ni machungwa ya rangi ya chungwa kisha kwaonekana zuia.

Kati ya kidole cha gumba na kidole cha shada. Noti ya shilingi ya Kenya iliyo na jina Kenya karibu na kidole cha shada. Kisha elfu moja katika kidole cha gumba. Nayo hii rangi ya udhurungi, ikiwa katika mandhari ya nyuma hafifu ya kijivu.

Ndani ya soko kubwa, pakiwa na watu wamesimama. Wengine wakiwa wamejihusisha katika kuongea kwa kununua na wengine kuuza. Huku magunia yaonekana yakiwa yamepangwa na bidhaa aina tofauti tofauti kupangwa kwa njia moja.

Mbele ya duka lililoandikwa kwa kibango salon , tunaona wanawake walioketi katika viti vya rangi ya waridi, vya rangi ya manjano na rangi ya maroon, huku mbele pakiwa na taulo, nayo upande mwingine pakiwa pamepangwa viti tena pakiwa na picha za wanawake katika lango.

Mbele ya Duka waonekana kijana aliyevalia tishati ya manjano huku ameegemeza kichwa chake na mikono kaizika katika kigodha. Nayo upande wa nyuma kunao ukuta uliopakwa rangi ya kijani na majina Mpesa. Kaandikwa upande mwingine kwenye dirisha palipo na safu ndani yenye chupa za rangi ya bluu. Inaonekana mguu ya mtu mmoja aliyevalia suruali ndefu manjano.

Katika egezo kubwa la magari , paonekana magari yaliyoegezwa kwa mstari, huku safu ya mbele ikiwa na magari aina ya car yaliyokuwa na rangi nyekundu, nyeupe na samawati, upande wa nyuma kabisa ukiwa ni ukuta uliozungukwa na mabati.

Ndani ya soko kubwa palipo upande wa mbele chungwa zilizopangwa katika vikundi upande mwingine ukiwa ni ndoo zilizobeba viazi nao watu wameketi kwa kupanga na kuuza ikiwa upande wa nyuma ikiwa ni mwanaume aliyeinama ili kuweza kupewa viazi.

Mikono miwili iliyoshika kishada cha noti hizo za shilingi elfu moja kisha mkono vidole vya chini vikiwa vimeshika upande wa chini nazo gumba zimeshika upande wa juu na akronimu meta katika mkono wake wa ku.

Mpangilio wa bidhaa katika kibanda cha kuuzia kasha ya mbele ikiwa na mapera na matunda ya limau kisha kufuatiliwa na kisanduku kilicho funikwa kikiwa na nyanya zilizo wekwa kwa kazi yake kisha kasha iliyo na viazi vitamu na karoti upande mwingine.

Mbele ya ua la kijani yenye majani mengi laonekana gari ndogo lililofunguka upande wa juu nayo gurudumu yake yakiwa mapana na rangi ya maruni katikati yao na kisha vigae katika sakafu.

Mbele ya duka ndogo la kuuzia bidhaa pakiwemo na baiskeli iliyoegezwa na pikipiki inayotokea upande nusu. Kisha kuna vitengo vya kuteremkia vya rangi ya kijivu nayo lami iliyobambuka upande wa kushoto.

Maegezo ndani ya duka kubwa, palipo na magari lililo katikati likiwa ni gari ndogo aina nyeusi, nayo pande mwingine magari meupe na nyekundu. Upande wa juu ukiwa na madirisha, kisha paa la glasi.

Mchanganyiko wa matunda, pakiwa na karoti, nyanya, pilipili hoho ya manjano, hoho nyekundu, hoho ya kijani, dania, limau nayo wachungwa mengine upande wa nyuma na posho.

Bango la 'Motorcycle Insurance' upande wa juu ikiwa ni picha iliyowekwa kwenye lami kwa njia ya mlazo, nayo upande wa juu kwa kona ya kushoto kukiwa na nembo ya 'Imana'. Upande wa chini ikiwa ni maelezo jinsi ya kulipia katika bima hii.

Nyuma, yakiwa ni manthari hafifu, yanayo onekana gari jekundu, paonekana mkono, miwili mmoja wa kulia ukiwa umenyosha kufungua kwa njia ya kumiminika, nayo sehemu nyingine yaonyesha mtu aliye katwa uso, mkono wa kwanza ukiwa umenyosha tayari kupokea.

Ndani ya soko kubwa mbele pakiwa ni lami iliyo pambuka na ndani pakiwa ni mrundiko la kabegi na magunia yaliyojaa vifaa huku kando wanaume na wanawake wamesimama wakiendelea kufanya ununuzi.

Punda la noti lililoandikwa katika njia ya kukinzana kati yake ikiwa na picha ya mtu mmoja iliyochorwa kisha katika miraba yake pakiwa na maandishi elfu moja na maandishi ya kati ikiwa imewekwa alama ya kifedha.

Mbele ya chumba kimoja. Ambapo lori kubwa aina ya trela. Inaonekana kubeba magari mengine. Huku gari la kwanza likiwa aina ndogo ya car iliyo nyeusi nayo jingine likiwa vilevile. Inalo libeba likiwa na rangi ya buluu.

"Ndani ya duka lenye kaunta tofautitofauti, huonekana rangi iliyoakolea ya kijani na nyekundu. Nao wateja wamesimama katika kaunta. Juu ya duka kumeandikwa 'Available here,' pamoja na mabango ya M-Pesa na nambari zilizoandikwa katika vibao."

Picha la kiwambo iliyo nyeusi na maandishi meupe kisha vidole mkono wa kushoto ukiwa umeshika rununu kutoka upande wa nyuma kisha mkono mwingine kidole cha ngumba kinafinya sehemu lipa na mpesa na kidole shada chaonekana kimeshika upande mwingine wa simu.

Ndani ya soko moja kubwa, ndani ya kibanda tunapoona kreti zilizojazwa nyanya upande mwingine pakiwa na ndoo; mawili yenye viazi, kisha upande mwingine pakiwa na vitunguu vilivyofungwa kwenye vifurushi. Upande mwingine, pakiwa na pilipili hoho na mwanamke mmoja anayedondoa pojo.

Mbele ya duka walipoketi wanaume wawili kwenye benchi nayo maandishi katika ukuta upande mmoja wa rangi ya kijani, upande mwingine wa rangi nyekundu ikiwa imeandikwa Mpesa, Airtel Money, upande wa mbele pakiwa ni jokofu.

Mbele ya kunaonekena mkono ulioshika rununu nayo iko kati ya kidole gumba na kidole cha mwisho kilioishikilia na yo ndani ya kiwambo kunaonekana maneno Mpesa na vidude vingine vinavyoonekana kwenda chini kisha alama nyekundu mwisho wa skrini.

Bango la bima la Motor Insurance likiwa na jina " Let's go ". Upande wa kushoto ukiwa na kioo cha gari kilichomulika magari yanayoenda katika lami. Kisha upande wa juu ukiwa umepakwa rangi kijani na manjano. Upande wa chini ukiwa ni nembo na upande wa kulia ukiwa ni majina chini yake.

Kwenye meza bunda la noti zilizogawa katika vifurushi tofauti likiwa la shilingi elfu likiwa upande wa mbele nalo la shilingoi mia tano likiwa upande mwingine , shilingi elfu likiwa katika rangi ya hudhurungi nayo mia tano likiwa katika rangi ya kijani.

Kwenye barabara moja kubwa yaonekana magari yaliyo pangwa katika mstari nayo anga ikiwa ni ya buluu na mawingu meupe kisha maegezo magari yaliyo ya rangi nyeupe vio za nyuma zikiwa zimeangazia na kuonekana na magurudumu kuonekana kwa fiche.

Ndani ya soko kwenye kibanda, palipo na kasha iliowekwa viazi, kisha mahindi yakawekwa katika pande moja nayo gunia kingine kikawekwa karoti, kisha kasha lingine la nyanya na ndizi zilizoninginia kutoka kwenye paa.

Katika sakafu iliyo na upande mmoja wa vigae, na upande mwingine, ukiwa ni sakafu, ilio na simiti mwendelezo, magari, yakifahari yaliyo egezwa, likiwa ni gari jeusi, kufuatwa na jeupe, kisha jeusi, upande wa juu ukiwa ni mstari mmoja mrefu, wa taa zilizo ninginia, za kuwaka.

Mbele ya jengo moja kubwa, lililo la ghorofa nalo bango likawekwa Glory Forex Bureau . Juu yake katika ghorofa ya kwanza pakiwa na dirisha lililofunguka, limevunjika vioo kwa vipande, kisha chini pakiwa na gari lenye king'ora mbele yake

Ndani ya chumba kwenye sakafu ya vigae vya rangi nyeusi kunaonekana magari yalioegeshwa la kwanza likiwa ya rangi jeupe kisha jekundu nyeusi, juu tukiwa na paa lililo ya chuma na upande wa nje unaoonekana kwa vioo.

Katika barabara magari madogo yanayoelekea upande ya mbele upande wa mbele yameegeshwa kwa jinsi ya kukinzana huku mataa ya pande moja zikiwa zinaonekana na ndani vioo zikionekana kwa upande nusu.

Ndani ya maegesho ya magari, katika chumba kimoja chenye paa la mabati. Panaonekana magari yanayotengenezwa aina ya matatu, kunayo ya rangi ya manjano, meupe. Na sakafu ikiwa ni ya vigae.

Mikono iliyoshika rununu huku upande wa juu wa skrini kukiwa na neno "Pesapal". Upande wa ndani tunaona kikokotoo kinachohesabu pesa na shilingi elfu sitini na mbili kuandikwa kisha mkono mwingine kunyosha kadi, VISA, kuelekea huko.

Bango moja kubwa lililo na upande wa kulia wa juu iliyoandikwa CIC Group ikiwa ni nembo yake na maneno katikati Protect your Family today with CIC Family Medisure . Kisha picha ya familia wanaosherekea na kutabasamu.

Bango kubwa lililo andikwa PSV tax insurance one month TPO Kenyan shillings 3500 huku chini likiwa limechorwa magari matatu, la kati likiwa na rangi nyeupe, kisha kushoto rangi jekundu, na upande mwingine rangi ya maroon , na maandishi kumalizia chini yake yenye nembo.

Katika sakafu ya vigae. Upande wa mwisho wa barabara yao maegesho ya magari. Kisha upande mwingine nyaya za stima zapita kwelekea kwa chumba kimoja kikubwa aina ya ghorofa. Chini yake wakiwemo ni miti ya kijani iliyopandwa.

Katika mandhari ya nyuma yenye miti iliyong'arishwa na miale ya jua, mbele paonekana uwanja palipoegezwa magari na kwanza likiwa katika rangi ya samawati, la pili likiwa katika rangi ya nyeusi, na ya tatu na ya nne ikiwa ni rangi nyeupe.

Mbele ya duka ya sakafu yenye yenye vigae kunaonekana milangq. Imefunguliwa kwa njia ya mkunjo iliyo andikwa kwa neno kwa ukubwa mpesa upande wa juu kunao ukuta ukiwa ni wa rangi ya samawati ndani pakiwa ni nyaya zilizo zuia bidhaa.

Katika soko kwenye kibanda, paonekana shada la ndizi lililokatwa likining'inia kutoka kwenye paa, huku likiwa rangi manjano na kijani kuchanganyika. Kisha upande wa chini pakiwa na uteo uliojazwa machungwa, uteo mwingine ukajazwa nyanya, na mwingine ukajazwa maparachichi, nayo matunda inati katika sehemu za nyuma.

Ni magurudumu ya gari. Nayo kutoka juu yanaonekana maji yenye pressure yanayoangaziwa kwenye gurudumu, ya kuosha na kutoa povu katika uweusi wa gurudumu. Upande mwinginepakiwa ni lami iliyokatwa kwa vigaya na mwangaza kuwangazia juu.